Mama huyu ambate anebeba mtoto ,amebeba mtoto umri wa chini ya miezi sita na pia humu kuna daktati ambaye anampea chanjo, chanjo ya kulea watoto wachanga inayosaidia ku improve immunity kuwasaidia hapo mbele wasipate magonjwa.

Mama huyu ambaye amevaa koti ya nyeusi na amevaa shati ya nye, nyekundu anaonekana kuwa ametibiwa na daktari, ambaye amevaa shati ya nyeupe, na anatumia vifaa za kuangalia maskio, na ni kama maskio zake ziko na kasoro.

Machupa haya ni machupa ya dawa kama vaccine ama dawa ya kuzuia magonjwa kama measles, mumbs, rubela ama viruses mingi. Daws hii pia inasaidia kuongeza imunity .

Watu hawa wanaonekana kuwa wametibiwa na madaktari, kwa ajlili ya kuzuia magaonjwa, ama ni ule wakati wa covid nineteen, ambapo watu walikuwa wanapata chanjo ya kuzuia ugonjwa wa covid.

Watu hawa ni watu wanaonekana kufanya kazi kwenye laini ya kiafya kwa sababu ya wamevali sare ya nyekundu na wanaonekana kuwa wanafunzwa ama kuna mtu anawafunza kwa ajili ama kuosha mikono.

Haya ni sanitary pads ama sanitary towels ambayo inatumika na wasichana waliofika miaka ya tisa au kumi wanaokuwa na periods ama kutokwa na damu kila mwezi. periods pads hizi pia zinasaidia kwa usafi.

Tanki ya maji ya mvua ambayo donated ama imepeanwa kama msaada na kampuni ya Hope K au inayopeana msaada. Watoto wanateka hio maji na inaonekana ni kama ni maji ya kukunywa.

Machupa haya ni machupa ya dawa na dawa yenyewe ni madawa ya vaccine ama dawa ya kuzuia magonjwa. Vaccine ama chanjo inasaidia pakubwa kuzuia magonjwa kama covid-19 na magonjwa mengine yanayosambazwa kwa haraka.

Haya ni machupa yanayoonekana dawa ama ni vaccine inayotumika kuzuia magonjwa kama measles, mumps ama rubella . Magonjwa hayo ni hatari yanayosambazwa kwa njia ya tracking .

Mzee huyu ametokea kwenye choo ama vyoo na anaonekana kuwa na majeraha kwa sababu anatembea na bakora. Bakora yenyewe inatumika na wagonjwa ama wanaougua magonjwa ya miguu ama kuvunjika kwa miguu.

Machupa haya ni machupa ya dawa na madawa haya ni vaccine ama ile dawa ya kuzuia magonjwa kama measles ama robella virus ama mums. Mums ni magonjwa ya kuzuiwa au magonjwa inayo enea kwa haraka.

Mtoto huyu analia na ameshikwa na watu wanaoonekana ni madaktari na anapewa chanjo ama anadungwa sindano la dawa na pia mtoto huyu anaonekana kuwa anahisi mauchungu .

Huyu ni mama anayeteka maji, na anateka maji kwenye mboyo water project ambayo inakuwanga msaada unaotengeneza watu qa slams ama watu wa wanaoishi kwenye town, na maji haya yanapeanwa bila malipo.

Mzee huyu, mzee ambaye amevalia kofia nyekundu na mavazi ya nyekundu na anaonekana kuwa ni mzee wa kupeana madawa za mitishamba ama pia anaweza kuwa ni mzee mchawi kwa sababu ya vitu anayo kuwa ning’inia kwa shingo.

Chumba hili ni chumba cha kliniki au kliniki cha watoto na watu wanawake wajawazito sababu kuna daktari na kuna wajawazito na kuna watoto na madaktari wanaonekana wakitibu wagonjwa ama watoto.

Picha hii inaonyesha watu ambao wamekuja kuteka maji na wamepanga foleni, inamanisha kwamba eneo hili linapokea mvua kidogo mno pia ukitazama pale kando utaona kwamba mimmea ambao iko hapo iko mbalimbali kumanisha pia hamna mimea ya kutosha na watu hawa wanakosa pia chakula.

Huyu ni daktari spesheli wa meno na anashughulikia mwuguzi ama mgonjwa anayekuwa na ugonjwa wa meno na humu daktari anaonekana ni mzungu na anashughulikia mwafrika. Hio kliniki nayo iko na vitanda mingi za kushughulikia wagonjwa.

Hawa ni watu watatu. Mmoja ni mtoto na mmoja ni mzazi, mwingine ni daktari, anaonekana kupeana chanjo kwa mtoto na hapa ni kliniki ama hospitali ya watoto. Hapa inaonekana daktari anapeana chanjo kwa huyu mtoto kwa mguu.

Mama huy ni mama anayeonekana kutaka maji ama msaada wa maji kutoka kwa serikali kwa sababu wanaishi kwenye eneo ama mahali hakuna mvua. Jerrycan hizi ni jerrycan za watu wengi na msaada unatokana kwa serikai.

Ukitazama picha hii, utaona kuna magari, pia utaona kuna maji. Inaonyesha kwamba katika picha hii kuna mafuriko. Eneo hili linapata mvua kupita kiasi. Pia, ukiangalia hapo kando, utaona kuna miti mingi, na miti hiyo ni ya kijani.

Hii ni picha ya dawa ,inaonyesha nidawa amabayo inachukuliwa kwa njia ya kukunywa ,yaani inamezwa bila kudungiwa pia inaonyesha kwamba ina utamu pia yani ina ladha nzuri.

Hii inaonyesha mwanamke ambaye ananawa mkono akiwa amefurahia, inaonyesha kwamba serekali, imetekeza majukumu yake na kuwanjengea mahali ambapo watakuwa wanapata maji. Pia tukijaribu kutazama pale kando inaonyeshwa eleo hili inapoke mvua chache kwani, kuna vumbi na mimea si ya kijani vile pia iko mbali mbali.

Kuna wanawake wawili hapa na mmoja anaonekana kuwa na ujauzito na amekaribia kuzaa akikaa kwa kiti. Anaonekana kuwa na uchungu mwingi, mwingine pia anajaribu kumzalisha au kumsaidia kuzaa.

Picha hii inaonesha wanawake wiwili mmoja akiwa ni mtalii hilhali mwingine aliwa ni mwelekezi wa watalii . Inaonesha pia kwenye jumba hili ni mahali vitu muhimu za kuvutia zinahifadhiwa ndo maana kuna watalii.

Kijana huyu ni msichana mkubwa wa umri wa miaka kumi na tatu kwenda mbele, na alicho nacho kwa mkono ni kifaa ambacho kinaitwa sanitary towels ni ya wasichana wanao wenye wamefika miaka ya kumwaga damu, na kifaa hiki kinatumika mara moja. Inatumika kisha inaoshwa halafu inaanikwa kwa jua.

Manyumba haya ni manyumba yanayoishi karibu na mto, ama hapa ni mvua ndio ilinyesha kubwa maji yamelowa hadi ikaingia ndani ya manyumba, hapa kuna floods ama both .

Hawa ni wanyama na pia kuna madaktari wanaovaa nguo za kuashiria kuna ugonjwa hapa inaenea na hiyo ugonjwa inaenea vibaya na inaonekana ni ugonjwa hatari. Wanajaribu kuwatibu hawa wanyama ili wapate nafuu.

Hapa kuna kusajiliwa ama ku verify kudhibitisha yale maelezo yenye iko kwa kitabu ya inaonekana ni kama ni ya IEBC ama kitu nyingine la kenya linaloendelea na hapa ni ule wakati wa covid-19 mwaka wa 2019 ama 2020.

Huyu hapa ni daktari ma mtoto mdogo aneyeonekana kuwa anajaribu kupewa chanjo ama na daktari huyu ama vinywa vyake zinatolewa.

Hili ni chupa la dawa na kando yake kuna sirinji, sirinji ambayo niya kutumika kupeana dawa, dawa yenyewe ni ya vaccine, vaccine ya magonjwa kama Measles, Mumphs, Rubella na inazuia magonjwa mbalimbali.

Kifaa hiki kidogo kinaonekana kuwa na mistari ama numbers inayoweza kutumika kupima joto mwilini wa binadamu ama mnyama yeyote .Kando yake pia kuna dawa ni kama inaonekana ni dawa ya protini ama vitamini .

Wanyama hawa wanaitwa locust kwa lugha ya kimombo na wanapepea angani ama kutembea kwenye inchi kavu. Wanyama hawa wanaleta madhara nyingi kama kukula matawi kwa mimea yenye matawi.

Hii ni picha pale hospitalini kwani tunaona daktari ambaye anamhudumia mgonjwa aliyena shida ya meno. Pia inaonyesha kwamba daktari huyu amevalia maski na pia amevalia gloves . Inamaanisha kwamba anazingatia hali ya usafi na usalama pale hospitalini.

Huyu ni mwanamke na mwanamke ambaye ni kama mzazi. Anaonekana kushika mtoto wake akimwangalia kwa furaha kwa sababu ni mtoto wake ambaye amemzaa.

Kuna vitu tofauti tofauti hapa kama uzi ya kushona nguo, makaratasi, nyungu ya kuweka maziwa ama kwa lugha ya kikalenjin inaitwa sutit na kuna carpet ya nyekundu. Kuna vitu tofauti tofauti isiojulikana na inaonyesha ni kama kuna uchawi unaendelea hapa.

Picha hili inaonesha muuguzi akiwa akishika siriji kwa mkono mwa Mtoto . Inaonekana kwamba anampa chanjo kutokana na ugojwa ambao unaweza sababishwa ukiwa mtoto mdogo pia Inaosha kwamba kwa saizi ni nyakati ambazo wauguzi wanatembea kutoka nyumba hadi ingine kupatiana Chanjo kwa maana hapa si hospitali.

Hapa hivi ni kliniki ya meno na kuna mgonjwa anayeshughulikiwa na daktari ambaye amevaa glovu ya rangi ya nyekundu daktari pia amejaribu kuangalia condition ya meno zake kutumia kifaa kinachowaka light ya blue .

Ukijaribu kutazama picha hii vizuri utaona ni ya katoni na hii katoni sikataoni kawaida tu bali ni ya dawa na dawa hii hutibu magonjwa tofauti tofauti jinsi na ambavyo yalivyoandikwa katika juu ya hii katoni, pia kwa katoni pia kuna maagizo ambayo yameandikwa kwamba ni watoto walio juu ya miezi kumi na miwili pekee yao ndio wanafaa kutumia dawa hii. Pili kuna sirinji hapo karibu na dawa kiasi kwa hii picha.

Picha hii inaonyesha dawa. Yaani kuna dawa ya kupatiana chanjo tofauti tofauti huku. Pia dawa hizi zimewekwa mahali pazuri kwani ni pasafi mno. Pia jinsi ambavyo zimefunikwa, hamna jinsi namba ambavyo inachafua inaweza kuingia. Kwani mahali hapa wanazingatia usafi na usalama kwa wagonjwa wao.

Hapa ni hospitali na ni kitengo cha hospitali inayoitwa ICU inahudumia wagonjwa walio hali ya mahutiti na wanahitaji huduma bora hiki kifaa ni ya ICU na hawa watu ni ma nurses .

Nyumba hii ni nyumba ya dawa. Dawa ambayo inasambazwa na duka zingine . Hii ni sawa ile ya Kijiji , ni sawa ya kutumia mitishamba . Kando yake kuna ornaments ama michoro

mwanadada huyu anaonekana kupewa chanjo ama kwa lugha ya kimombo vaccine inayotumika kuzuia magonjwa zinazo kama missile, covid 19, rubella na minginezo.

Huyu hapa ni muuguzi ama nurse ambaye anayeshughulikia magonjwa yanayoenea kwa haraka kama Covid-19,ugonjwa wa homa na amejifunga, amejifunga na glovu, amevaa nguo zinazozuia kupata ugonjwa.

Wafanyakazi wa hospitali wanaonekana kuwa wafanyakazi wanaotoa huduma za kufanya disinfections kwa ajili ya magonjwa yanayosambazwa kwa hewa kama covid 19 na wanaonekana kama wamebeba miili.

Hili ni chupa ya dawa, na ni dawa ya aina ya vaccine , vaccine inayoshughulia magonjwa kama ya measles, mumps, rubella na iko kwa chupa ndogo na inapeanwa kwa njia ya sindano.

Hawa ni wahudumu wa World health organisation wanaohusiana na magonjwa yanayosamba na wanashirikiana na serekali ya Kenya ama serikali yeyote ile na wanapeana chanjo kwa watoto wadogo wachanga wanaozaliwa ama watoto wakubwa.

Picha hii inaonyesha muuguzi aliye shika sindano na dawa mkononi mwake, inaonyesha kwamba ako tayari kumuhudumia mgonjwa ambaye amelazwa karibu yake, pia inaonyesha muuguzi huyu amevalia barakoa ili kuzidisha hali ya usafi na usalama hosipitalini pake.

Jumba hili ni jumba la kielektoniki na kuna na kuna madaktari ama nurses wanashughulikia mgonjwa anayekuwa na kasoro ama ako na ugonjwa lakini haionyeshi kama ni ugonjwa aina gani, ama hii ni mtu napewa huduma aina gani.

Hawa ni wazima moto wanaojaribu kuzima moto wa msitu . Moto huu ni mkubwa sana na unaoekana umekuja kwa mbio na wanatumia vifaa ndogo ndogo za kuzima moto. Sijui kama watajaribu kuuzima lakini wanajaribu kuuzima.

Hawa watu waliovalia mavazi ya nyeupe ni madaktari ni madaktari wa meno na wanaonekana wanashughulikia mgonjwa ama wagonjwa kwa ajili ya kuwaponya meno ama kwa ajili ya kuwang'olea meno.

Mtu huyu ni mtu anayeonekana kuwa ni daktari na pia ni daktari anayeshughulikia magonjwa mbalimbali. Anayelala hapo ni mgonjwa anayeonekana kuwa amelala ama ameaga dunia.